Eneo la maegesho lenye magari mengi tofauti. Pembeni ya jengo jeupe, kuna lori la kubebea magari likiwa katikati ya magari mengine. Inaonekana hii ni sehemu ya kuuza gari au kituo cha kutengenezea magari yaliyoharibika.

Posta ambayo inaonyesha familia imeketi sebuleni wakiangalia kitu kwenye kompyuta mpakato, juu kuna ujumbe unasema tunza jamii na CIC Family Medisure na logo ya CIC group kona ya juu kulia ili ni tangazo la huduma la bima ya afya ya kifamilia .

Magari kadhaa yamesimamishwa kwenye uwanja. Inaonekana ni kana kwamba kulikua na hafla fulani kwasababu watu wako katika makundi wanazungumza. Inaonekana hapa ni mashambani.

Magari yaliyo sehemu ya maonyesho ya magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwemo na rangi tofauti kama vile rangi nyeupe rangi nyeusi rangi ya kijivu na hata rangi nyekundu, magari yenyewe yanapendeza sana.

Sokoni sehemu ya kuuza mapambo, mapambo haya niya kijadi na ya utamadhuni wakiasili ikiwemo shanga mikufu na vinginevyo kama vile vikabu.

Soko kubwa la Kenya, lenye watu wengi wakifanya biashara na kununua bidhaa mbalimbali. Watu wameketi na kusimama kwenye vikundi, wakiwa na magunia na mifuko ya bidhaa chini. Ni mandhari ya pilkapilka nyingi na shughuli za kila siku sokoni.

Simu ya mkononi ikikua kwenye menu, ya huduma za Mpesa, kama vile, send money, withdraw cash, buy airtime , na mengineo. Kidole cha mtu kipo kwenye skrini, kinaonekana yupotayari, kuchagua huduma, huu ni mwonekano wa kawaida kwa watumiaji wa huduma za Mpesa.

Hili ni duka ambalo linauza mapambo ya kiasili, ikiwemo mikufu, shanga na vikapu. Mikufu hizi na shanga zinapendeza sana na kuvutia macho.

Tangazo la bima linaonyesha huduma ya bima inayoitwa Malkia by Britam ambayo ni shilingi mia sita ishirini inayoangazia Last Expense cover ambayo ni msaada wa kifedha kwa gharama za mazishi endapo mwenye bima atafariki dunia. Pia kunapatikana maelezo mafupi kuhusu hili pakiti na rangi za buluu na manjano zinatumika kwenye ku...

Mwanamke ambaye amevaa koti jeupe na neti kichwani akitumia milk ATM , mashine maalum ya kuchotea na kuuza maziwa. Amefuga chupa kwenye sehemu ya kutoa maziwa na anatumia mashine kudhibiti kiwango kinachotaka. Hii ni njia ya kisasa na safi, kupata maziwa maeneo ya nchi Kenya.

Sokoni sehemu ya kuuzia chakula ikiwemo matunda na mboga, kuna mama kadhaa, kuna yule ambaye amechuchumaa anaonekana akichagua chakula ambacho atanunua. Kuna chakula cha aina mingi kama vile; mahindi, nyanya, viazi, vitunguu na matunda.

Mtu akimkabidhi mwingine funguo ya gari juu ya meza yenye karatasi, kalamu, na mfano mdogo wa gari. Hii inaashiria mchakato wa ununuzi au uhamisho wa umiliki wa gari. Ni tukio la kwawaida kwenye vyumba vya kununua magari wakati wa kununua gari.

Tangazo la Bima boda ambalo linahamasisha wamiliki wa boda boda kupata bima yao popote walipo. Bei ni shilingi elfu tatu kwa Third party na shilingi elfu sita kwa comprehensive na huduma ya kufikisha sticker Nairobi ni bure. Kuna waendeshaji pikipiki wawili wamevaa helmet na reflector wakionyesha usalama barabarani.

Duka ambalo linauza maziwa pamoja na bidhaa za maziwa. Kuna mchoro wa ng'ombe. Kuna mtu ambaye amesimama, yaweza kuwa, ni mteja ambaye ananunua au anaulizia tu.

Mama mmoja akiwa kwenye kibanda cha sokoni akiuza mboga mbalimbali kama pilipili hoho, matangu, nyanya, viazi na vitunguu. Bidhaa zimepangwa kwenye vikapu na masanduku ya rangi tofauti na anaonekana akihudumia wateja wake. Huu ni muonekano wa kawaida wa soko la mboga hapa nchini.

Huu ni mtaa wa mabanda. Watu wapo sokoni, na ambapo biashara inaendelea, biidhaa kadhaa zinauzwa, ikiwemo matunda na mboga kama vile nyanya. Kuna watu wengi ikiwemo kina mama wake kwa wanaume.

Chumba cha maonyesho ya magari, kuna mteja na mhudumu wamesimama karibu na gari yenye rangi nyeupe, yaweza kuwa mteja huyo amependezwa na gari hili na anaonyeshwa jinsi ya kuweka mafuta na kufanya mambo mengine.

Shilingi mia tano ya zamani fedha za Kenya, kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya Rais Kenyatta pia kuna picha ya jengo la KICC.

Jengo au chumba maalum la maonyesho ya magari. Kuna magari yaliyoegeshwa sehemu ya nje. Chumba chenyewe kinapendeza sana. Mwonekano wake ni aina ya ghorofa. Magari yenyewe yanapendeza na ni ya aina tofauti ikiwemo na rangi tofauti.

Soko la wazi. Akina mama wamekaa na kuuza matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa mirundo. Kuna matunda kama mapera, maembe, parachichi, ndimu na nyanya mbele yao vikiwa vimepangwa kwa rangi tofauti ardhini. Huu ni muonekano wa kawaida kwa masoko ya kienyeji hapa nchini Kenya

Chumba cha maonyesho ya magari. Magari ya aina tofauti ambayo yameegeshwa na kupangwa ili kuwa rahisi kwa wateja kukagua na kuchagua gari ambalo linawapendeza, ndiposa waweze kununua.

Soko la wazi lenye wauzaji wengi wa matunda na mboga kama viazi, ndizi, limau na mengine. Watu wamepanga bidhaa zao kwenye magunia na vyombo chini huku wateja na wauzaji wakishughulika kwenye mazigira ya shughuli hii. hii ni hali ya kawaida kwenye masoko nchini Kenya.

Tangazo la bima kuhusu bima ya nyumba ya nyumbani. Inaonyesha nyumba ya kisasa na maelezo kuwa bima inafunika moto, wizi, vifaa vya elektroniki, majanga ya asili, kuiba kwa wafanyikazi wa ndani, laptop na simu. Pia kuna kodi, nambari za simu na tovuti kwa mawasiliano.

Sarafu kadhaa za Kenya ikiwemo noti ya elfu moja, noti ya shilingi mia tano, noti ya shilingi mia mbili ambazo zimewekwa pamoja mezani.

Magari kadhaa ya kisasa yenye rangi ya kijivu, nyeupe na nyeusi yanaonekana yame egeshwa kwenye uwanja eneo hili ni la mashambani yaweza kuwa kuna hafla fulani au sherehe. Kuna watu wanao onekana wamesimama.

Rundo la viatu vya plastiki vyenye rangi mbali mbali zimepangiliwa juu ya meza au kitambaa sokoni tayari kuuzwa kuna viatu za bluu , njano zambarao kijani na vyeusi aina tofauti maarufu kwenye masoko ya mitumba Kenya huu ni muonekano wa kawaida kwa soko la viatu vya bei nafuu.

Kibanda cha soko kilichojaa matunda na mboga kama viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya, ndizi na maembe zilizopangwa kwenye chupa na sanduku juu ya meza. Ndizi zimetundikwa juu na kuna watu wanaonunua au kuuza kwenye kibanda hiki.

Tangazo ya bima ya ajali binafsi kutoka amaako. Inaonyesha mtu ameshika kifua huku mkono mwingine ukiwa na bandagi. Na maandishi yanaeleza jinsi bima hii inavyosaidia kulinda dhidi ya gharama za matibabu baada ya ajali. Kuna maelezo ya jinsi ya kujiunga na nambari za mawasiliano pia zimepeanwa.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya magari. Kuna gari leupe, nyekundu na nyeusi. Magari yenyewe yanapendeza sana. Inaonekana ni magari ghali mno kwa sababu ya muonekano wake.

Duka linalouza mapambo ya kiasili, ambayo yamechongwa kwa mbao. Kuna michoro ya wanyama. Pia kuna zile ambazo ni za ngozi pamoja na mikufu.

Sehamu ya uwanja iliyo mashambani kwa sababu ya mazingira yake ya kijani kibichi, magari kadhaa yameegeshwa yaweza kuwa kuna sherehe fulani au hafla inayofanywa.

Kibanda cha soko la mboga kikiwa na mahindi mabichi mezani. Mahindi yaliyochemshwa yamefungwa kwenye nailoni, maboga na matikitimaji yakiwa pembeni. Juu kuna mananasi yamening'inizwa na nyuma kuna mboga zingine za majani. Hapa ni pahali pa kawaida ambapo watu huja kununua matunda na mboga kwenye masoko.

Kibanda kinachouza viatu vya aina ya sandal zilizopangwa ukutani kwa mistari zikiwa na mapambo tofauti. Kuna mwanamume ambaye amevalia shati ya rangi ya kijivu akiwa anagusa au kupanga baadhi ya viatu hivi kwenye kibanda.

Mwanamume akimwaga maziwa kwenye kikombe kutoka kwenye mtambo wa kuuza maziwa. Milk ATM, uliopo katika duka la kisasa. Vifaa vya maziwa na vyombo vingi vya rangi vipo mezani. Na mabango ya matangazo yamebandikwa ukutani. Huu ni mfano wa biashara ya kuuza maziwa safi kwa njia ya kidijitali.

Uwanja mkubwa wa magari yakiwa yamepangwa kwa mistari mingi aina na rangi tofauti, tofauti. Inaweza kuwa ni sehemu ya maonyesho ya magari mapya yanayosubiri kuuza au ili kuwavutia wateja.

Sehemu au eneo la maonyesho ya magari. Magari yenyewe yako katika mpangilio unaopendeza. Yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu. Magari yenyewe yanaonekana yenye dhamani kubwa sana.

Vibanda vya bidhaa na huduma za simu. Kuna duka la mpesa na Airtelmoney. Wanaume wawili wamekaa kwenye benchi mbele ya vibanda hivi. Eneo linaonekana kuwa la biashara katika mtaa wa mjini. Hii ni kawaida kwenye sehemu nyingi za mjini, ambapo watu hukutana na kufanya biashara kama hizi.

Sehemu ya uwanja wa maonyesho ya magari ambako magari yameegeshwa vizuri. Magari yenye rangi tofauti ikiwemo rangi nyeusi ,rangi nyeupe rangi ya kijivu. Magri yenyewe yanapendeza, inaonekana ni ya bei ghali mno.

Duka ndogo la bidhaa za maziwa, kuna mtindi maziwa ya pakiti na bidhaa zingine zimepangwa kwenye rafu na friji. Mandhari ni safi na duka Lina nembo na matangazo ya royal fresh kwenye mlango na kuta. Hii ni Sehemu ambapo watu huja kununua bidhaa za maziwa safi.

Duka la Mpesa ambapo shughuli ya kuweka na kutolea pesa huendelea. Pia kuna bidhaa nyingine ambazo zinauzwa kama vile, maji yaliyoko kwenye chupa, pamoja na soda kwa sababu, kuna kreti za soda pale nje.

Gari jeupe ainaya Toyota limeegeshwa karibu na jengo lina sticker ndogo kwenye mlango wa abiria na bumper jeusi mbele. Hii ni aina ya gari inayotumika mara nyingi kama matatu hapa Kenya.

Soko la kuuza matunda na mboga, matunda mengi tofauti kama maembe, ndizi, maparachichi na machungwa yamepangwa kwa rangi nzuri. Wote wanasogea na kuchagua matunda chini ya kivuli wakati ndizi zinaninginia juu. Huu ni mwonekano wa kawaida kwenye masoko ya matunda.

Hiki ni kibanda cha kuuza matunda. Matunda yenyewe ni kama vile ndizi, machungwa, maembe, nanasi avokado, matunda yenyewe yanapendeza sana kwa mwonekano wake.

Duka la sanaa za mapambo ya kitamaduni au duka la mapambo ya asili. Linauza michongo ya aina mbalimbali kama vile, sanamu ndogo za wanyama, mikufu, bangili na mapambo yanayoakisi utamaduni wa Kenya.

Mgari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, pembeni wa msitu na miti mirefu. Kuna watu wachache wamesimama karibu na magari na mazingira

Matunda na mboga mbalimbali sokoni nyanya kwenye neti , viazi , limau , parachichi , pilipili mboga na pilipili kali , tango na karela vimepangwa kwenye makasha na vikapu tayari kwa kuuza . Ni mwonekano wa soko la mboga za kienyeji hapa nchini.

Eneo la soko ya matunda, meza ikiwa imejaa maparachichi, machungwa , maembe, ndizi, Boga, nanasi, na tufaha zikiuzwa. Kuna kikapu cha plastiki kikiwa na matunda mengine. Na mmiliki wa duka amekaa karibu akishughulikia biashara , hii ni hali ya kawaida katika masoko ya matunda nchini kenya.

Duka dogo la kijani lenye maandishi Mpesa kwenye milango likiwa wazi. Mbele ya duka hili, kuna basini la plastiki la kijani na boxi la mbao juu ya kitambaa na sakafu ya mawe. Hii ni biashara ndogo ya kutoa huduma za fedha kama kutoa na kuweka pesa mitandaoni Kenya.

Sarafu nyingi za Kenya za shilingi ishirini zimesungukwa na pete ya fedha na katikati rangi ya shaba, sarafu hizi zimewekwa pamoja na baadhi zikiwa zimeegemea juu ya nyingine. Hii ndio sarafu maarufu sana kwenye matumizi ya kila siku hapa nchini.

Skirini ya app ya mpesa inayoonyesha salio. Kuna sehemu ya pay na airtime pamoja na mapendekezo mengine. Pia kuna orodha ya miamala ya hivi karibuni iliyoonyeshwa pale chini.

Ndizi zilizo katika kibanda, zimepangwa kuna ile iliyoiva ya kukula iko tayari kukula na kula ile ambayo ni mbichiya kupika , kuna nyanya. Hiki ni kibanda cha kuuza nyanya na mboga.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, rangi ya kahawia na ina maandishi Kenya. Kwenye noti kuna picha ya KICC na jengo la Kenyatta International Conference Centre sambamba na mandhari ya Nairobi. Noti hii ni kubwa zaidi kwenye sarafu za Kenya.

Soko la mboga ambapo watu wananunua mboga kama sukuma wiki zilizopangwa kwenye meza za mbao chini ya turubai . Hali ya hewa inaonekana kuwa ya baridi au mvua watu wamevaa mavazi mazito. Hii ni taswira ya kawaida ya masoko ya mitaani nchini Kenya.

Sehemu ya maonyesho ya magari, kuna magari mengi sana ambayo yameegeshwa ili wateja wanapokuja iwe rahisi kutazama na kuchagua. Ni magari yenye gari tofauti ikiwemo rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi nyekundu na rangi nyingine mingi.

Chumba cha maonyesho ya magari. Magari haya ni ya mwonekano mzuri, yanapendeza. Ni ya bei ghali mno. Kuna kijana ambaye analiangakia gari hilo jeusi. Inaonekana imempendeza sana. Kijana mwenyewe anaonekana mwenye pesa kwa sababu amevalia suti nzuri.

Maonyesho ya magari kwenye ukumbi mkubwa. Magari ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa rangi tofauti. Na watu wengi wakitembea na kutazama magari hayo. Kuna zuilio jekundu alama za kampuni na taa nyingi juu. Hii ni sehemu nzuri kwa wapenzi wa magari kujionea magari mapya na teknolojia za kisasa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za maziwa ikiwemo maziwa yenyewe na bidhaa zingine, inaonenaka pia wanauza maji ya kunywa ambayo yanasafilishwa hadi mlangoni mwa mteja.

Duka dogo la kibiashara eneo la mtaa lenye milango ya chuma ya rangi ya kijani na maandishi yaliyofifia. Pembeni kuna kibao na maandishi ya new generation. Juu ya ya mlango wa duka lingine, kuna mtu amevaa sare ya rangi ya buluu na anasimama nje. Ni mwonekano wa kawaida wa maduka ya mtaa.

Jengo la magari ya kisasa. Magari mbalimbali mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye vioo vingi. Kuna dawati la wahudumu katikati na mandhari ni safi na yenye mwangaza mwingi. Hii ni sehemu ambapo wateja huja kuchagua na kununua magari.

Magari aina ya Mercedes ambayo yako katika maeneo ya maonyesho ya magari. Kuna magari ya rangi nyeupe, rangi nyeusi na ya kijivu. Magari haya yanaonekana mazuri na ya kupendeza hivyo kuonyesha kwamba ni ya bei ghali mno.